Mtu aliyevalia barakoa amelala kitandani labda katika kituo cha tiba na mtu mwingine aliyevalia koti la maabara nyeupe, anaweza kuwa mtaalamu wa tiba ya viungo, akimfanyia mazoezi ya viungo kwenye mguu wa mtu huyo.

Mfanyakazi wa afya akimhudumia mtoto mdogo, ambaye ameshikiliwa na mtu mzima, anaweza kuwa mama. Mfanyikazi wa afya anaonekana akifanya utaratibu fulani na kumpatia mtoto matibabu katika mazingira yanayoonekana kuwa kituo cha afya.

Wauguzi wawili katika kitengo cha watoto wachanga cha hospitali ambacho kimeboresha na vifaa muhimu kama vile mashini za kueka mtoto kwenye joto, mashini za phototherapy , pampu za maji, vifaa vya kugawanya oksijeni na vifaa vya kusaidia kupumua. Mmoja wa wauguzi anaonekana akishughulikia mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kitanda maalumu huku mwenzake akionekana akifanya kazi karibu na incubator ingine. Kitengo hiki kinatoa matibabu maalumu kwa watoto wachanga.

Daktari wa macho aliyevalia koti la maabara nyeupe, akimchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa cha kuchunguzia macho, katika kituo cha macho na nyuma yao kuna pazia yenye rangi ya zambarau.

Wataalamu wawili wa meno wakimhudumia mgonjwa kwenye kiti cha meno. Daktari wa meno aliyevaa mavazi ya buluu na barakoa, anaonekana akifanya matibabu mdomoni mwa mgonjwa, huku msaidizi wake aliyevaa sare nyeupe akishikilia kifaa kinachotoa mwanga. Mgonjwa amelala chini kwenye kiti cha meno na mdomo wazi.

Watu wakitumia kituo cha kunawa mikono nje. Kuna watu wanne kwenye picha, mmoja wao akinawa mikono kwenye ndoo ya maji iliyowekwa kwenye stendi. Nyuma yao kuna kibanda kidogo chenye ishara inayosomeka agent . Mazingira yanaonekana kuwa ya vijijini.

Mwanamke akichunguzwa sikio lake na daktari wa masikio. Daktari huyo anaonekana akitumia kifaa maalum cha kuchunguza ndani ya sikio la mwanamke huyu na daktari amevalia koti la maabara nyeupe, huku mwanamke huyu akivalia nguo nyeusi na nyekundu.

Kundi la watu waliovalia sare za blue ,kofia na glovu nyeupe wakishiriki katika shughuli nyingi. Wanaonekana kuwa wafanyakazi wa afya wakijiandaa kufanya kazi inayohusiana na afya ya umma. Wengine wao wamebeba mifuko na vifaa vinavyoonekana kama viti vya kukunja na vifaa vya kukusanya taka. Mandhari inaonyesha majengo na eneo la wazi la udongo.

Kundi la watu waliovalia nguo rasmi zinazofanana na sare. Mandhari ni ya nje yenye udongo chini na mimea na miti kwa nyuma. Kuna vitu kama ndoo ya buluu na vyombo vingine vya manjano ardhini karibu na katikati ya picha. Mkusanyiko huu unaweza kuwa unahusiana na elimu ya jamii kuhusu usafi wa maji.

Mtu akitumia kizima moto chekundu kuzima moto mdogo unaowaka kwenye chombo labda ndoo, nje kwenye eneo la lami. Inaonekana kama mafunzo ya usalama wa moto na nyasi na mimea inaonekana kwa mbali.

Mwanamume ameketi amevaa shati la kijani na barakoa ya buluu, akipokea sindano begani kutoka kwa mhudumu wa afya. Mwanamke pia amevaa barakoa na sare ya kimatibabu, anatoa chanjo kwa kutumia sindano, huku akitumia pamba kwa kusafisha eneo la sindano begani mwa mwanamume. Wako ndani ya chumba kinachoonekana kuwa kituo cha afya na kukiwa na fridge nyeupe nyuma ya mabango ya afya ukutani.

Mwanamume amevaa koti jeupe na barakoa, akimpatia mwanamke chanjo begani. Mwanamke huyo ameketi kwenye kiti akipokea chanjo na wako nje na kuna miti na mabanda ya mbao nyuma na kuna chombo kikubwa cha buluu, kinachoonekana kama kisanduku cha kuhifadhi chanjo karibu nao.

Mwanaume aliyevaa koti la maabara, barakoa na kofia ya nywele, akishughulikia chupa na vifungashio vya bidhaa pengine dawa vilivyowekwa mezani. Kwenye vifungashio kuna maandishi Kenoch Bakta Fight mixture .

Mhudumu wa afya ambaye amevaa barakoa na sare ya kimatibabu akimpa chanjo mtoto mchanga. Mtoto huyo anashikiliwa na mtu mzima ambaye pia amevaa barakoa. Tukio hili linafanyika ndani ya chumba kinachoonekana kuwa kituo cha afya.

Watu wanne, wawili wakiwa wamevalia fulana za njano zenye kuakisi mwanga. Wamesimama karibu na chombo kikubwa cheupe cha kuchuja maji kilichowekwa kwenye stendi ya buluu. Watu hawa wanaonekana kushiriki katika shughuli inayohusiana na mfumo huo wa maji, labda wakionyesha na kujifunza jinsi ya kuutumia.

Mtaalamu wa afya ya viungo akimsaidia mtu mwingine anayefanyiwa mazoezi ya urekebishaji kwenye mkeka wa rangi nyingi. Mtaalamu huyu amepiga magoti na kumshika mgonjwa, ambaye pia amepiga magoti na kuinamia mbele, akionyesha bidii katika mazoezi hayo. Nyuma yao kuna kiti cha magurudumu na vifaa vingine vya hospitali.

Maandishi na vitu vinavyohusiana na mtaalamu wa kienyeji. Juu kabisa kuna jina Daktari Galazinga. Chini yake kuna maandishi yanayosema mganga wa kishenzi mwenye nguvu, madongo ya mapenzi yanayofanya kazi, hirizi na dawa ya kupenda, hirizi za kuvutia na chini kabisa kuna nambari ya simu.

Daktari wa meno na msaidizi wake wakimhudumia mgonjwa. Daktari anaonekana akifanya kazi kwenye meno ya mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha meno. Msaidizi anasimama karibu akisaidia katika utaratibu huu. Wote wawii wamevaa barakoa na glavu na mgonjwa ana kinga ya macho. Nembo ya Dentmind Dental centre inaonekana kwenye sare ya msaidizi.

Mtu amesimama karibu na bango kubwa lililofungwa kwenye miti miwili. Bango hilo lina matangazo ya dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke aumume dhidi ya hawala pamoja na nambari ya simu. Mtu huyo anaonekana ameshika fimbo mkononi.

Daktari wa meno, aliyevalia barakoa na kofia ya upasuaji, akimhudumia mtoto mdogo aliyeketi kwenye kiti cha meno. Mwanamke mzima ambaye anaweza kuwa mzazi, ameketi karibu na mtoto kwenye kiti hicho hicho cha meno, akimshikilia mtoto. Mandhari inaonekana kuwa katika kliniki ya meno, yenye vifaa vya meno vinavyoonekana nyuma.

Darasa la shule. Ndani ya darasa kuna mwalimu na wanafunzi. Mwalimu ambaye anaonekana amevaa barakoa amesimama mbele ya ubao. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati. Baadhi yao pia wakiwa wamevaa barakoa na wanaonekana wakifuatilia somo na wamevalia sare zenye rangi ya buluu na pinki.

Mazingira ya kliniki ya meno, ambapo daktari wa meno ambaye amevaa kofia ya buluu, barakoa na sare ya buluu anamtibu mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno na amevaa miwani ya kukinga ya rangi ya machungwa.

Watu watatu labda wafanyikazi wa afya jamii, wakiwa katika eneo linalofanana na kambi mbele ya hema. Mtu mmoja ameketi kwenye kiti, huku wengine wawili wamesimama, mmoja wao akionekana kutoa msaada na maelezo kwa yule aliyeketi.

Jengo lililoporomoka. Sehemu kubwa ya jengo inaonekana imeanguka na kuacha vifusi na miundo iliyoharibika. Kuna watu wengi wakiwemo waokoaji waliovalia sare za usalama na wengine raia wakijaribu kusaidia. Eneo linaonekana kuwa la makazi na kuna majengo mengine karibu na lile lililoporomoka. Picha hii ilichapishwa mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa.

Mwanamke na msichana wakitumia kituo cha kunawa mikono, kinachoonekana kuwa sehemu ya mpango wa UNICEF wa usafi wa maji. Mwanamke huyo anamwaga sabuni kwenye mikono ya mtoto kwa ajili ya kunawa. Wote wawili wamevaa barakoa na kituo hicho kina beseni ndogo la kukusanya maji yanayotiririka baada ya kunawa. Nyuma yao kuna tanki la maji na ukuta mweusi.

Duka la dawa za asili. Kuna rafu zilizojaa chupa na vivo mbali mbali vilivyo pangwa vizuri, vinavyoashiria bidhaa za dawa za asili. Pia kuna picha kadhaa zilizoning'inizwa ukutani, zikiongeza mguso wa kisanii kwenye mazingira.

Daktari wa meno anaonekana akiwa amevaa kofia ya buluu, barakoa, miwani maalum ya kukinga na glavu nyeupe akimtibu mgonjwa wake. Mgonjwa amelala chini na amevaa miwani ya kukinga ya rangi nyekundu.

Watu kadhaa, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa wakiwa katika eneo la umma ambalo linaonekana kuwa kituo cha huduma. Kuna watu wamesimama na wengine wamekaa kwenye viti na meza. Mbele, mtu mmoja anaonekana akijaza fomu mezani na nyuma yao inaonyesha ukuta wa majengo ikipendekeza eneo la mji. Picha hii inafanana na matukio ya chanjo au usajili wa huduma nchini Kenya.

Mtu aliyevaa nguo nyeupe za kujikinga, glavu ya buluu kwenye mikono na buti za mpira nyeusi akiwa ameshikilia kifaa cha kupulizia cha rangi ya manjano na inaonekana anapulizia kwenye mimea ili kuua wadudu.

Kwenye chumba kuna watu saba. Kuna mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa. Kuna kibango ambacho kimeandikwa ajali na dharura. Watatu wao wamevalia nguo za msalaba mwekundu. Kuna nesi ambaye amevalia barakoa nguo nyeupe na sketi ya samawati. Kwenye sakafu kuna mkoba wa gunia na mikoba mingine.

Mwanamke amesimama mbele ya ubao mweusi, anaonyesha na kueleza jinsi ya kutumia padi ya hedhi, huku mwanamke mwingine ameketi karibu naye na ubao mweusi una maandishi na michoro na inaonekana kama somo linaendelea kuhusu usafi wa hedhi.

Hili ni bomba la maji la maji la mabati ambalo limeekwa juu sana kupitia kwa vyuma ambavyo vinaishikilia. Kuna watu watatu pale. Kuna moja ambaye anapanda kuelekea kwenye bomba lile kupitia ngazi. Kuna wawili ambao wamesimama kandokando. Kuna nyaya za stima ambazo zinapita pale. Nyuma kuna miti ambayo ni mirefu.

Hiki ni chumba cha matibabu. Kuna mashine spesheli ya kufanya matibabu. Kuna mgonjwa ambaye amelazwa pale kitandani anaangaliwa na daktari. Kuna daktari mmoja ambaye ni mwanababa amevalia koti la maabara na barakoa. Mwingine amemshika mgonjwa ambaye anamtazama kwa makini huku akimshughulikia.

Kituo cha kunawia mkono kinachobebeka, kina chombo kikubwa cha kuhifadhi maji juu, sinki la kunawia na ndoo ya kukusanya maji chafu chini. Kituo hiki kinaendeshwa kwa miguu kikijumuisha kinyagio cha kutoa sabuni na maji, pia kina sehemu ya kuweka sabuni na tissue .

Mtu aliyevalia suti ya kujikinga na maski , akichukua sampuli kutoka puani mwa ng'ombe kwa kutumia kifaa kinachofanana na pamba ya usafi. Ng'ombe huyo yuko ndani ya zizi na mikono mingine yenye glavu za buluu, inaonekana ikishika kamba karibu na kichwa cha ng'ombe.

Kuna mikoba imepakia dawa ambayo ni peupe na kimoja cha rangi ya manjano. Kuna kimoja ambacho kina maandishi ambayo yameandikwa tembe za ngono na vile vile kuna tarehe kumi na tano mwezi wa sita. Kina maandishi mengine ambayo ni nambari 478950-24D.

Watu watatu, wawili kati yao wakiwa wamevaa barakoa. Mwanaume aliye katikati amevaa koti jeupe la maabara na barakoa ya buluu. Akionyesha kitu kwa mkono wake wa kulia huko akishikilia kitu kingine mkononi mwake wa kushoto. Nyuma yao kuna rundo la masanduku yaliyoandikwa Kubwa na nguzo yenye nembo UNICEF.

Mtaalamu wa kudhibiti wadudu akiwa amevaa suti nyeupe ya kujikinga, glavu ya kijani na barakoa ya gesi nyeusi akifanya kazi ya kudhibiti wadudu jikoni karibu na sink .

Hiki ni chumba cha kufanyia upasuaji . Kuna mgonjwa mmoja ambaye amelazwa anafanyiwa upasuaji na madaktari watatu. Mwingine ambaye ni wa jinsia ya kiume na mmoja wa jinsia ya kike. Wote wanaoenekana kuvalia barakoa.

Watoto watatu na mwanamke mmoja karibu na tanki kubwa ya maji ya bluu, ambalo linaonekana kuwa shuleni. Juu la tanki la maji, kuna maandishi yanayosomeka, we drink clean water donated by Hopcare . Watoto wawili wanaonekana kuchota maji kutoka kwenye bomba la tanki hilo. Hii inaashiria umuhimu wa maji safi na miradi ya maji safi shuleni, kama inavyofanywa na mashirika kama Hopcare.

Mwanamke anayevalia nguo ya manjano na kofia nyeupe anaonekana kushika sindano kwenye mkono wa kulia akiwa ameinua juu. Kwenye mkono wa kushoto ameshika dawa. Nyuma yake kuna mwanamke aliyevalia nguo nyekundu, kichwani amefunga kitambaa cheupe na nywele zake zinaning'inia. Mkononi amemshikilia mtoto mchanga ambaye anangojwa kudungwa sindano nne.

Kituo cha maji kinachoitwa Boya water project, watu wawili wanaonekana wakichota maji kutoka kwenye mabomba na wamebeba vyombo vya maji vya rangi ya manjano. Pia kuna tanki kubwa la maji juu ya jengo hilo na maneno mengine kama M-Pesa yanaonekana karibu na kituo hicho.

Wanawake wawili wako mtoni wanateka maji. Mmoja amevalia fulana ya samawati na skati nyeusi anafungulia maji. Mwingine amevalia nguo nyeupe na ameshikilia mtungi ambao unamwagikiwa na maji. Nyuma yao ni shamba la mahindi ambayo yamemea. Kando kando kuna nyasi ambazo zimemea na zingine ambazo zimekauka.

Hiki ni kikundi cha watu wa jinsia ya kike na kiume ambao wameketi chini kwenye mviringo, huku kuna mwanamke mmjoja amesimama katikati yao anazungumza nao, kando yake kuna jumba na kando kabisa kuna ubunifu ya jumba jingine

Watu wawili waliovaa suti za kujikinga na kemikali, wakishughulikia chombo chenye alama ya hatari ya kemikali. Wako katika eneo linaloonekana la kuhifadhi kemikali, karibu na matank makubwa au mabomba.

Watu wawili waliovaa suti za kujikinga wakifanya wa kuua vijidudu katika eneo la ndani labda ofisi au kituo cha afya. Mmoja wao anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa na mwingine anafuta sehemu ya kaunta.

Eneo la jengo lililoporomoka likiwa na vifusi vingi ya saruji na chuma. Watu kadhaa wakiwemo waokoaji waliovalia kofia za usalama za manjano na nguo za kazi, wanaonekana wakichunguza eneo hilo na uwezekano wa kutafuta manusura na kuondoa vifusi.

Kifurushi cha virutubisho vya Core Supplement Pack kutoka Planet 3 , pamoja na pakiti za vidonge. Vidonge vilivyotawanyika vya rangi ya manjano, nyekundu, nyeupe, na nyeusi, na pia kuna glasi ya maji.

Huu ni mkono ambao umevalishwa glavu nyeupe, umeshilkilia dawa kwenye chupa na sindano, kwenye chupa kuna dawa nyeupe na juu yake kuna kijikaratasi ambacho kimeandikwa vaccine .

Mwanamke anayevalia nguo ya manjano na kofia nyeupe kwenye kichwa anaonekana akishika sindano kwenye mkono wa kulia na dawa kwenye mkono wa kushoto akiangalia sindano hiyo. Nyuma yake kuna mwanamke ambaye amevalia fulana nyekundu na nywele ndefu. Mkononi anamshika mtoto ambaye anasubiri kudungwa sindano hiyo.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa ya bluu na sare ya njano, anashika sindano na chupa ndogo ya chanjo. Picha inaonekana kuchukuliwa ndani ya kituo cha afya na dirisha lenye fremu ya bluu inaonekana nyuma. Mfanyikazi huo anaonekana akitayarisha kipimo cha chanjo cha moderna kama inavyoonekana kwenye chupa.

Wahudumu wa afya jamii, wakishiriki katika shughuli ya kunawa mikono na kutoa mafunzo kuhusu usafi wa mikono. Kuna vituo vya kunawia mikono vilivyo na ndoo za maji na sabuni. Kuna watu wamevalia barakoa na baadhi yao wakiwa wamevalia kanzu nyeupe, zinazofanana na zile za mhudumu wa afya. Mmoja wa wanawake anaonekana akionyesha jinsi ya kunawa mikono vizuri.

Mwanamke aliyesuka nywele nyeusi na kuvalia barakoa anaonekana ameshika sindano kwenye mkono wa kulia na chupa ya dawa mkono wa kushoto huku akitoa dawa kwenye chupa hiyo. Nyuma yake kuna watu wa jinsia ya kike na kiume ambao wanatembeatembea na wengine wamesimama. Kando kuna kuta mbayo imewazingira na kwa umbali kunaonekana jumba fulani. Nyuma kunaonekana jumba jeupe.

Mfanyikazi wa Kenya akikagua mitungi ya oksijeni iliyo unganishwa na bomba la usambazaji na mfanyakazi huyo amevaa koti la maabara jeupe na barakoa. Nyuma yake kuna safu ya mitungi mingi ya oksijeni na kwenye ukuta kuna bango la buluu lililoandikwa inspection area .

Kuna wanadada wawili wanaonekana wenye furaha, mmoja amevaa kitambaa kwenye kichwa na mkononi ana glavu .kando yao kuna kabati nyeupe. Juu ya kabati kuna tarakilishi.

Kwenye chumba kuna wanawake wawili. Mmoja anaonekana mwenye furaha huku ameshika kalamu na kitabu kwenye mkono. Shingoni amevalia teleskopu na ana nywele ndefu. Mwenzake ameketi ameegemea kiti huku akimtazama. Mbele yao kuna mashine ya samawati na kando kando nyeupe. Juu yao kunaning'inia mashine mengine ambayo ni meupe.

Eneo la uharibifu likiwa na mabaki ya majengo yaliyobomoka. Katikati ya vifusi na matofali, kuna mtu amesimama, anaonekana akichunguza mazingira. Anga ni ya buluu na mawingu machache na kuna miti inayoonekana kwa mbali.

Vitu vilivyopangwa juu ya kitambaa chekundu na cheusi. Vitu hivyo ni pamoja na pembe za wanyama, chupa, vitabu na vitu vingine vinavyoonekana kama vya kitamaduni. Kuna pia mtu aliyevaa nguo za nyeusi na dhahabu, ambaye sehemu ya mwili yake tu ndio inayoonekana.

Mwanaume aliyevalia koti la maabara na shati la waridi amesimama huku akiushika mkono wa msichana mmoja, aliyeketi kwenye kitanda. Msichana huyo amevalia nguo nyeupe na amejitandaza mtandio shingoni. Vile vile msichana huyu amemwangalia. Nyuma yao kuna vitabu na faili na bagi .

Kuna wanawake wawili, mwanamke aliyesimama ana nywele fupi zenye rangi nyekundu. Anaonekana akipanga vitu vilivyowekwa juu ya kitanda. Mwanamke aliyeketi ana nywele zilizosukwa, ameketi kitandani huku akishikilia mtoto mchanga aliyefunikwa na blanketi. Juu ya kitanda kuna rundo la nguo na blanketi na vifaa vingine vya mtoto huku chumba kinaonekana kuwa kitanda cha hospitali.

Wanawake wawili. Mwanamke mmoja amevaa hijabu ya kijani kibichi, na mwingine amevaa skrubu nyekundu na barakoa ya buluu. Mwanamke aliyevaa barakoa anashkilia mfano wa meno, na anaonekana akimfundisha mwanamke mwingine kuhusu afya ya meno. Nyuma yao kuna bango lenye maandishi mass wrigley

Eneo lililojaa mafuriko ambapo lori limepinduka katitati ya maji yenye matope. Watu wanaonekana wakitembea kwa shida kwenye maji hayo, kando ya barabara lililofunukwa na mafuriko.

Bidhaa mbalimbali za dawa ikiwemo chupa na pakiti ya Supramax tablets, yenye rangi ya chungwa na nyeupe, pakiti ya Alphamox ikiwa na vidonge na sanduku la Benmox lenye rangi ya bluu na nyeupe.

Aina mbalimbali ya dawa na bidhaa za matibabu ikiwemo chupa za dawa, vidonge na vifurushi vya dawa yenye rangi ya kijani, hudhurungi na buluu. Kimsingi, inaonyesha mkusanyiko wa bidhaa za kifamasia.

Mkulima akipulizia dawa ya kuua wadudu, kwenye mazao shambani. Mkulima anaonekana amevaa mavazi ya kujikinga na anaonekana akitumia kifaa cha kupuliza, chenye tank mgongoni.

Mtoto mdogo akifanya mazoezi ya kutembea kati ya baa za msambamba zinazotumika kwa tiba ya viungo. Watu wazima wawili, mmoja anaonekana akiwa mwanamume na mwingine mwanamke wanamuunga mkono mtoto huyo. Mpira wa raga unaonekana chini karibu na miguu ya mwanamke na nyuma kunaonyesha vifaa vingine vya mazoezi ikionyesha kuwa wako katika kituo cha tiba.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akimshikilia mtoto na mhudumu wa afya akiwa amevaa barakoa na koti jeupe akishikilia chupa ndogo au sindano. Nyuma yao ni eneo kame kukiwa na nyumba za jadi. Inaonekana kama shughuli ya matibabu au chanjo itafanyika katika eneo la vijiji.

Mwanamke aliyevaa barakoa na glavu akimhudumia mwanamke mwingine anayeonekana kuwa mdhaifu ambaye amelala kwenye kiti. Mwanamke anayehudumia anaonekana kumsaidia na kumwangalia kwa uangalifu. Mandhari yanaonekana kuwa ndani ya nyumba ama eneo la mapumziko.

Kuna mtoto ambaye anaonekana hana afya nzuri. Nyuma yake kuna mtu ambaye ameshikilia na glavu nyeupe mkononi. Kando yake kuna mwingine ana glavu na anaonekana anamdunga mtoto sindano kwenye mkono.

Kwenye chumba kuna wanawake wawili wameketi kwenye kitanda. Mmoja, mwenye huduma ya afya, anamwalekeza mwenzake. Mbele yao, kuna meza ambayo kuna runinga. Ukutani kuna manguo yamewekwa. Chini, kuna vitu vimewekwa. Nyuma yao, kuna meza ambayo imewekwa vyombo vya kupikia.

Watu wawili mwanamke na mwanamume wakimwangalia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali .Wako ndani ya chumba cha hospitali ambacho kina vitanda vingine na mtu mwingine amesimama karibu na dirisha nyuma. Kuna vifaa vya matibabu kwenye meza karibu na kitanda cha mtoto.

Jengo dogo linaonekana kama choo ama kituo cha usafi likiwa na tanki la maji pembeni yake iko katika eneo la wazi labda kijijini na miti na mimea ya kijani kibichi nyuma yake huku anga ina mawingu meupe.

Mtoto ambaye anayeonekana kuwa na matatizo ya meno amelazwa pale. Kuna madaktari wawili ambao wanamshughulikia. Mmoja wa wale madaktari ameshikilia kalamu kwenye mkono na amepeleka karibu aone penye mdomo wenye tatizo. Mwengine ambaye amevalia kofia ya rangi ya samawati kichwani na amevalia vilevile miwani, anamtazama kwa makini, wote wamevalia barakoa .

Kwenye chumba kuna watu wawili wa jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Jinsia ya kike amevalia barakoa na nguo nyeupe. Ameketi kwa kiti na mbele yake kuna meza. Mkononi ameshikilia kalamu na kitabu mbele yake. Kwenye chupa kuna sanitizer . Mwanaume mmoja ameketi mbele yake huku akimtazama. Ameketi kwenye kiti cha majano.

Hiki ni chumba cha kupokea matibabu na mtu mmoja ameketi huku amembeba mtoto wake mkononi na amevalia barakoa na daktari amesimama anampa mtoto huduma ya kwanza wakiwa wameketi hapo karibu na mlango. Kuna virago vimepachikwa ukutani na kuna watu wengine wanasubiria nje.

Mtu aliyevalia aproni ya buluu. Kwenye mikono yake kuna glavu nyekundu. Usoni mwake amevalia barakoa huku mgongoni mwake amebeba mtungi wa manjano na inaonekana ananyunyiza kwenye mahindi na nyuma yake kuna tanki la maji nyeusi na kando yake kunaonekana kuna mti mkubwa.

Mwanamke amelala chini akisaidiwa na mtu mwingine aliyevaa nguo za buluu anayefanana na muhudumu, au mkunga. Kuna wanawake wengine kadhaa wakiangalia nyuma yao wakifuatilia kinachoendelea. Inaonekana kuwa nje labda katika mazingira ya kijijini. Picha inaweza kuwakilisha huduma za afya ya uzazi, labda ikihusiana na programu za afya ya jamii nchini kenya.

Kambi ya matibabu ya meno iliyoandaliwa na Kinga Africa na Geneva Global Smiles of a Lifetime. Huduma hii ya meno inalenga kuongeza upatikananji wa huduma za meno na inafadhiliwa na Colgate na Dentalaid na msaada kutoka wizara ya afya. Picha inaonyesha daktari wa meno akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha uchunguzi.

Kuna mwanamke ambaye ameketi kwenye kiti cheusi na amemlea mtoto mkononi. Nesi ambaye amevalia barakoa na kuvalia nguo za samawati, anamdunga mtoto sindano kwenye paja. Nyuma yao kuna mlango ambao umefungwa. Upande yao kuna kabati ambalo ni la kuweka dawa. Kuna kiti mbele yao. Nyuma ya nesi kuna meza ambayo ina vitabu na chini yake kuna katoni.

Meza yenye mizizi na mimea mikavu, labda kwa matumizi ya dawa, pamoja na vyombo kadhaa vinavyoonekana kama chupa, ikiwemo moja yenye maandishi Blue band . Mizizi na mimea hiyo inaonekana kuuzwa katika eneo wazi, na kwa umbali pia tunamwona mwanamke aliyeketi.

Mfanyikazi wa afya akimhudumia mtoto mchanga, aliyeshikiliwa na mwanamke ambaye anaweza kuwa mama yake. Inaonekana Kama huduma ya matibabu na ukaguzi wa afya unafanyika.

Uzinduzi wa mradi wa maji. Inaonekana kama hafla ya kuonyeshana vifaa vya maji na bidhaa zinazohusiana na maji kama vile tanki za maji na vyombo vya kuhifadhi maji vinaonekana chini ya picha. Watu kadhaa wamekusanyika kushuhudia tukio hilo.

Hiki ni chumba cha hospitali ambacho kimepakwa rangi ya samawati. kwenye chumba hiki kuna mwanamke ambaye amemshika mtoto huku akimwangalia akitabasamu. Chumba hiki kina kitanda jeupe ambacho imetandikwa malazi meupe. Kando yake kuna kijimeza ambacho kimeekwa chupa cha maji. Juu yake kuna neti ambayo inaninginia.

Kwenye uwanja tambarare kunaonekana mwanaume aliyevalia kanzu nyeupe na amekunja mkono wa kanzu hiyo huku akidungwa sindano na mwanaume mmoja. Kuna vile vile foleni ndefu ambayo imepangwa na wanaume kwa wanawake, baadhi yao wameketi na wengine wamesimama wakisubiri kudungwa sindano hiyo. Kando kando kuna vile vile watu wengine. Mbali kidogo kuna gari jeupe linaonekana.

Kuna ajali ambayo imetokea baina ya gari ya kubebea mafuta ya petroli na magari mengine. Kuna magari mengine ambayo yanateketeza. Kuna watu ambao wamesimama kwenye vikundi. Huku wazimamoto wakijaribu kuzima moto. Kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia T-shirt ya green , anajaribu kuchukua picha na vile vitu vinaendania.

Watu wawili wakiwa wamevaa suti za kujikinga, maski za gesi na glavu, wanaonekana wanafanya kazi katika kiwanda cha kemikali, wakishikilia chombo cheusi na chombo cha buluu, karibu na mapipa ya rangi ya buluu na nyekundu.

Kuna kijana ambaye ameketi na anaonekana kuwa na shida ya ngozi. Ana vipele mwilini hasa kwenye mikono yake na miguu. Kando yake kuna mig kuna miguu ambayo inaonekana vile vile ina vipele lakini si mingi.

Hapa, tunaziona chupa za dawa zenye rangi ya sorangi na kifuniko ya kijivu. Zingine zikiwa rangi nyeupe. Chini yake kuna sindano, halafu kando yake kuna rangi ya samawati.

Watu wawili wanaonekana kama wafanyikazi wa usafi wakisafisha rundo la takataka, mmoja wao akitumia reki kukusanya takataka huku mwingine akionekana akitumia zana nyingine ya kusafisha na kwa mbali tunaliona bodaboda pamoja na jengo.

Tukio la chanjo nchini Kenya, mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti anapokea chanjo kwenye mkono wake kutoka kwa muhudumu wa afya. Muhudumu mwingine wa afya amesimama nyuma, wote wamevaa barakoa, nyuma ya mwanamke aliyepigwa chanjo kuna sanduku la baridi la buluu na kuna bango lenye maandishi pata chanjo, kaa chonjo.

Sehemu kubwa ya jengo inaonekana imeanguka na kubaki kifusi . Watu wawili wakiwa wamevalia sare zinazofanana na zile za jeshi au polisi wamesimama mbele ya kifusi wakionyesha shughuli za uokoaji. Mashine ya manjano ya kuchimba inaonekana katikati ya kifusi ikitumika katika shughuli za uokoaji. Mandhari inaonekana kuwa katika eneo la mjini na majengo mengine yanaonekana kwa umbali.

Kuna mama na anaonekana ana furaha akiwa anachota maji. Mbele yake kuna mti ambao una matawi ya kijani kibichi, nyuma yake kuna nguo zilizoanikwa kwenye kamba. Kando yake kuna nyumba ya mabati.

Mwanamke akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mwanamke aliyeketi amevaa maski na nguo nyeupe, huku mhudumu wa afya amesimama akimchoma sindano mkononi. Wote wawili wamevaa maski na mandhari, inaonekana kama kituo cha chanjo, kukiwa na viti na meza nyuma.

Kuna watu watatu wawili wakiwa ni wahudumu wa afya waliovalia sare na mmoja anaonekana kuwa ni mzazi wa watoto. Wahudumu wa afya wameinama juu ya watoto wakionyesha ishara ya utunzaji. Chumba kinaonekana kama wodi ya hospitali chenye kitanda cha hospitali na dirisha lenye nondo. Lengo kuu la picha hii ni utunzaji ya watoto wachanga labda waliozaliwa kabla ya wakati.

Rundo kubwa la kifuzi, ishara ya jengo lililoporomoka. Watu kadhaa wakiwemo wale waliovalia kofia ngumu za manjano na sare za uokoaji. Wanaonekana wakichunguza eneo hilo na kuanza shughuli za uokoaji. Eneo linaoneakana kuwa eneo la mji na majengo mengine yasiyo poromoka yanaonekana nyuma.

Mwanamke aliyevalia nguo ya samawati na nywele nyeusi, ameketi kwenye kiti, huku amemshika mtoto mchanga mkononi, amefunga mtoto huyo na kitambaa cheupe, mtoto mwenyewe ananekana kuwa mchanga na mguu wake unaonekana. Nyuma kuna vitu kama vile vyuma ambavyo vimesimamishwa na vitu vyeupe vyeupe kama nguo.